Duka la vitenge limepambwa kwa mpangilio maridadi . Vitambaa vya rangi tofauti toafuti vikiwa vimepangiliwa kwa ustadi kwenye rafu kila kimoja kikonyesha uzuri wa utamaduni wa kiafrika. Rangi za kung'aa na miundo ya kipekee vinaifanya sehemu hiyo kuvutia kwa macho na kumkaribisha mteja kwa bashasha.

Sokoni kuna kila aina ya matunda, kuna ndizi mbivu na mbichi, maembe, viazi, nyanya na machungwa vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Watu wanazunguka wakinunua, wengine wakichagua kwa makini wanachoitaji. Kila mmoja akiwa kwenye shughuli zake za ununuzi.

Jengo hili liko na magari mbalimbali yaliyopangwa kwa mpangilio ndani ya jumba hili kuna watu wanaonekana kuwa ni wahudumu au wafanyikazio wa sehemu hii wakihudumia wateja au wakitoa maelezo kuhusu magari haya. Mandhari yote inaashiria kuwa ni sehemu rasmi ya uzuzaji wa magari ama duka kubwa la magari.

Duka limeandikwa Kieni Dairy Products Limited kwa maandishi makubwa juu ya mlango, mwanaume mmoja anaingia ndani ya duka hilo mlango ukiwa wazi tayari, jina la duka linaonyesha kuwa linahusika na uuzaji wa bidhaa za maziwa kama vile maziwa, mtindi, jibini au siagi.

Bango la Jubilee Insurance limeandikwa, tunakuletea bima ya afya kuanzia shilingi mia tano kwa mwezi . Ina rangi la kuvitia na nembo ya kampuni likiwa limetundikwa kwa eneo la wazi, ujumbe wake inasisitiza upatikanaji wa huduma za afya kwa gharama nafuu kwa kila mtu.

Kijana mwenye sura ya kupendeza amesimama karibu na gari lake akilitazama kwa fahari na tabasamu. Amevaa suti nyeusi safi na shati jeupe akionekana mwenye kujiamini na kuridhika na gari lake. Mionekano yake na mavazi yake ya heshima vinaonyesha kujali mwonekano na mafanikio yake.

Bango hili la shamili linatoa bima ya ajali binafsi likiwa na ujumbe mkubwa unaosema , usalama wako kipao mbele chetu , chini ya maandishi hayo kuna tofauti rasmi ya kampuni pamoja na nambari ya simu ya dharula kwa wateja wanaotaka maelezo au msaada zaidi.

Sokoni kuna msululu wa mazao safi ya shambani. Kuna viazi, mahindi mabichi, karoti, nyanya zilizoiva vizuri, ndizi pamoja na mazao mengine yanayovutia macho kuashiria uzalishaji bora wa afya.

Noti za zamani za sarafu za Kenya zilikuwa na mhundo wa kipekee. Rangi tofauti na picha za viongozi wa kihistoria. Baadhi ya noti zinaonekana kuchakaa kutokana na matumizi ya muda mrefu. Na zinawakilisha historia ya maendeleo ya fedha nchini.

Soko la kuuza manguo za mitumba limejaa vibanda vilivyo pangwa kwa karibu. Kila kimoja kikiwa na nguo, zilizotandazwa au kuning'inizwa. Mazingira yanaonekana machafu, ardhi ikiwa na vumbi na taka ndogo ndogo huku watu wakitembea kati ya vibanda hivyo, wakichagua na kununua. Kila mtu yuko kwenye harakati yake, akutafuta bidhaa, anayoitaka kwa bei nafuu.

Duka hili la matunda na mboga zimepangwa kwa usafi na mpangilio mzuri. Ilikuwa na hoho za manjano na kijani, njegere, nyanya, dania, vitunguu mviringo na limau kwa moja na matunda mengine. Kila bidhaa inaonekana safi na ya kuvutia, ilikuwa tayari kwa wateja kuchagua. Mchanganyiko wa rangi na maumbu inatengeneza mazingira inayopendeza ya kushawishi mnunuzi.

Kideri cha kuuza mayai na soseji kimesimama chini ya mwavulia wa jua ikiwa pekeyake katikakati ya eneo wazi, karibu yake kuna kibanda cha nguo zenye rangi mbali mbali, kando pia kuna magari yalioe geshwa, mandhari inaonesha utulivu huku bidhaa zimepangwa kwa kuvutia macho wapita njia.

Bango hili la bima ya bodaboda lina picha ya mwendesha pikipiki na abiria wake wote wakiwa wamevaa kofia ngumu na reflecta zimeandikwa pata bima yako ya bodaboda popote ulipo ,chaguzi za bima ni bima ya tatu kwa shilingi elfu tatu na bima kamili kwa shilingi elfu sita , chini yake kabisa limeandikwa tupigie sasa likifuatwa na nambari ya simu kwa mawasiliano.

Duka hili linauza viatu vingi vya skater kila jozi ikiwa imening'izwa kwa ncha kwenye doano maalum za kuonyeshea. Rangi na mitindo ni ya aina mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia. Viatu hivyo vinaonekana vipya na tayari kwa wateja kuchagua na kununua.

Trela hili linasafirisha magari mapya yaliyopakiwa kwa ustadi huenda yameagizwa kutoka nje ya nchi, magari haya yanasafirishwa kuelekea kwa wanunuzi au kituo cha kuunganisha magari kabla ya kusambazwa zaidi. Trela hii inaonekana kuwa katika harakati za biashara ya magari mapya.

Bango la bima ya makazi limebeba ujumbe, bima bora ya nyumba na mali nchini Kenya isiyolinganishwa. Linasisitiza huduma za bima ya mali ya kudumu, vitu binafsi vya thamani pamoja na vifurushi vya nyongeza kulingana na mahitaji ya mteja. Chini limeandikwa kwa uwazi, twende tukajiweke bima. Imedhaminiwa na Sanlam.

Mlango wa duka umeandikwa Salon na ndani kuna huduma ya mchanganyiko kama vile kutuma na kupokea pesa kupitia m-pesa pamoja na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za urembo kama mafuta ya nywele na losheni. Pia dukani humo wanauza taulo za kike aina ya Softacre. Nje ya mlango kuna viti viwili vya mbao vilivyowekwa kwa ajili ya wateja kupumzika au kusuburi huduma.

Gari la kifahari aina ya Toyota Prado, rangi nyeusi inayong'aa limeegeshwa nje likiwa katika hali safi na mpya kabisa. Nambari zake za usajili zinaonyesha kuwa ni la hivi karibuni na mwonekano wake wa kuvutia unaashiria dhamani na hadhi ya juu. Likiwa limeegeshwa kwa ustadi linaonekana kama limetoka kwa duka, likivutia macho ya kila mpita njia.

Bango hili la bima ya magari ya usafiri wa umma limeandikwa kuwa unaweza kupata bima ya mtu wa tatu kwa mwezi mmoja kwa shilingi elfu tatu mia tano na ikiwa utaongeza ndani ya siku thelathini unaweza kuibadilisha kuwa bima ya mwaka mzima kwa shilingi elfu tano. Bango lina picha za magari ya teksi yanayoonyesha huduma zinazolengwa. Chini ya bango hilo kuna tovuti na namba za simu za mawasiliano kwa wale wanaopenda kupata maelezo zaidi.

Kibanda hiki kimejaa bidhaa zilizotengenezwa kwa mikono kama vile vikapu, mikoba ya mikononi, mikufu midogo na mikubwa. Vyote vikiwa vimetengenezwa kwa shanga za rangi tofauti. Pia kuna mikoba ya katani iliyosokotwa kwa ustadi na kupambwa kwa rangi za kuvutia. Ingawa hakuna mtu anayeonekana, uzuri wa kazi hiyo inaonyesha ubunifu na ustadi wa hali ya juu kutoka kwa watengenezaji wake.

Mtu yuko ndani ya duka la M-Pesa huku akiwa na simu mkononi inayoonyesha menu ya simu toolkit na vidokezo vya miamala ya M-Pesa, anaonekana kuingiza chaguo au kufuatilia hatua za kutuma au kutoa pesa. Duka hilo lina alama na rangi za kijani zinazotambulika kwa huduma za M-Pesa.

Kuna jumba safi la kisasa linalofanana na jumba la biashara, magari yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ,kila gari linang'aa kana kwamba ni jipya likiwa tayari kuuzwa au kuonyeshwa, linaonekana kuwa duka la magari au kituo cha maonyesho ya magari.